Hili ni shamba liko na ndizi ambazo zimeweza kupandwa na ndizi zimekomaa zingine bado hazijakua kando yake kuna miti imeweza kupandwa na pia kuna nyasi ambayo imeweza kukauka katika shamba hili.

Hizi ni ndizi na zimeweza kuiva na zimeletwa katika soko. Kuna mama ambaye ako katika izo ndizi ambaye ni muuzaji. Nyuma kuna kibanda ambacho pia kina tumika kuuza katika hili soko. Upande mwingine tunaona kuna mandizi ambazo zimeweza kupangwa vizuri kwa ajili ya uuzaji.

Hii ni boma, kuna uwanja, kuna nyumba na pia kuna ndizi katika hili boma na pia kuna mabati ambayo yameweza kuanguka chini na upande mwingine kunao mbao ambao zimeweza kuzuilia ndizi,